Huduma ya nishati ya umeme, nguzo mbili zinaonekana, katikati yake kuna transfoma. Nyaya nyingi zinazosambaza umeme kupeleka maeneo tofauti zipo. Pembezoni kuna nyumba mbili kubwa, moja ni ndefu ya ghorofa yenye floo zisizopungua tatu.

Huduma ya nishati ya umeme, nguzo mbili ambazo katikati yake kuna transfoma zinaonekana zikisambaza nyaya tofauti kupeleka kwenye nyumba tofauti. Jirani yake kuna nyumba ndefu aina ya ghorofa ambayo nayo inanufaika na huduma hiyo. Umeme husaidia katika shughuli zetu za kila siku.

Nguzo ya umeme, imepita kwenye shamba la mahindi pamoja na migomba, kuna miti mikubwa yenye rangi ya kijani ikiashiria kustawi vizuri kutokana na hali nzuri ya hewa. Nyuma kabisa kuna mlima mkubwa, wenye miti ya kijani, kwa mbali yanaonekana mabati ya nyumba wanazoishi watu. Huduma ya umeme husaidia kutoa nishati inayotumika katika shughuli za kila siku za binadamu.

Nguzo ya umeme inayounganisha nyaya kutoka maeneo tofauti, ipo karibu na nyumba. Nyumba hiyo ina uzio wa ukuta, pamoja na vyuma vilivyopigwa rangi nyeupe, huku rangi ya bati ya nyumba hiyo ikiwa ni nyeusi. Kuna wingu pamoja na miti na maua yenye rangi ya kijani.

Mnara unaosambaza huduma ya umeme, ni mrefu sana husaidia kufikisha kwenye maeneo tofauti, kwa mbali nyumba za watu zinaonekana, miti iliyostawi husaidia kuwapa kivuli inaonekana pia, kwa juu kuna wingu la buluu.

Huduma ya nishati ya umeme. Nguzo mbili zinaonekana. Juu kuna wingu la bluu, katikati ya nguzo hizo kuna kifaa cha kuzuia radi. Nyaya zimeunganishwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kurahisisha usafirishaji na usambazaji wa huduma ya nishati ya umeme.

Huduma ya nishati ya umeme, nguzo ndefu yenye nyaya tofauti na maboksi yanayounganisha huduma hiyo kupeleka kwenye nyumba tofauti inaonekana. Juu kuna wingu la bluu na kuna nyumba mbili; moja ndefu yenye rangi ya kijani na nyingine fupi ambayo ipo karibu na nguzo yenye taa zinazosaidia kutoa mwanga barabarani.

Minara inayosambaza huduma ya umeme imeunganishwa na nyaya pamoja na nguzo mbalimbali kwa mbali nyumba za watu zinaonekana na juu kuna wingu la bluu, umeme husaidia kwenye matumizi ya kila siku.

Nguzo ya umeme iliyofungwa kuelekea juu, kuna kifaa cha kuzuia radi chenye rangi nyeupe. Vyuma vimekazwa kusaidia upatikanaji wa huduma ya umeme.

Nguzo za umeme zilizounganisha nyaya kutoka maeneo tofauti. Ni eneo la mjini nyumba ni nyingi na zimesongamana, umeme husaidia shughuli mbalimbali na kutoa nishati inayowawezesha watu kupata mwanga.

Uzio wa umeme. Nyaya za umeme zinazofanana na seng'eng'e zinaonekana juu ya ukuta wa nyumba. Zimezungushwa kwenye ukuta eneo la tofali na eneo la geti la chuma. Hii huashiria ulinzi na kuimarisha usalama wa nyumbani.

Huduma ya umeme. Transfoma inaonekana karibu na jengo refu lenye ghorofa zisizopungua nne, nyaya nyingi zimeunganishwa kusaidia na kurahisisha huduma ya utoaji wa umeme. Transfoma husaidia kusukuma umeme na nishati yake ili kuwafikia watu kwenye matumizi yao ya kila siku.

Nishati ya umeme bwawa la maji linalotumika kuzalisha umeme, pembeni kuna nyumba za kuhifadhia mitambo, kwa mbali kuna miti inaonekana lipo ndani ya msitu, kuna daraja ambazo zinasaidia maji hayo kusukuma nguvu ya nishati inayotoa huduma ya umeme.

Mradi mkubwa wa umeme. Picha iliyochukuliwa na ndege inatuonyesha hali halisi ilivyo. Pipa, barabara, minara, pamoja na nyaya zinaonekana, kwa mbali miti iliyostawi vizuri ya kijani inaonyesha uzalishaji wa nishati ya umeme.

Transfoma ipo katikati ya nguzo mbili za umeme. Zinasambaza umeme kutoka eneo moja kwenda jingine. Nguzo hizo zimeunganisha nyaya tofauti, na chini yake kuna miti miwili ambayo imestawi ikiwa na majani na juu kuna wingu la bluu.

Huduma ya nishati ya umeme, nguzo nyingi zinaonekana zimeunganisha nyaya mbalimbali kupeleka katika maeneo tofauti, kwa mbali zinaonekana nyumba za watu kuashiria ni maeneo wanakokaa binadamu, katika nguzo hizo kuna vifaa maalumu vya kuzuia radi na juu kuna wingu la bluu.

Huduma ya nishati ya umeme, nguzo ya umeme yenye karatasi zilizobandikwa, imechora alama ya pembetatu, pamoja na maandishi yaliyoandika hatari, ikiashiria kuwa kuna umeme na siyo sehemu ya kuchezea.

Huduma ya umeme, picha iliyopigwa kutoka chini ikionyesha ukubwa na urefu wa jengo lenye ghorofa kadhaa. Nguzo ya umeme inayounganisha nyaya kutoka maeneo tofauti ipo karibu na mti wa taa za barabarani. Umeme ni huduma bora inayochangia nishati ambayo hutumika kwenye shughuli za kila siku za binadamu.

Huduma ya umeme; nguzo inayounganisha nyaya kutoka maeneo tofauti ikisaidia kusambaza umeme ipo juu sana. Wingu ni jeupe lote, umeme husaidia shughuli za mwanga na kusaidia kwenye upatikanaji wa nishati inayotumika maeneo mbalimbali kwenye maisha ya binadamu.

Watu wengi wanasubiri kuvuka barabara. Taa za barabarani zimewasimamisha, zimeweka rangi nyekundu, hawajaruhusiwa. Wapo kweney eneo la wavuka kwa miguu. Kwa mbali magari yanapita, huku mlima ukionekana.

Ni nyakati za mchana vivuli vinaonekana. Wanawake watatu na mtoto mdogo mmoja alieshikwa mkono na mama yake wanavuka barabara kutoka pande tofauti. Magari mawili ya rangi ya bluu na nyeusi, yanawaruhusu watu kupita kwenye eneo la watembea kwa miguu yani ZEBRA.

Watu wapo barabarani wakisubiri kuruhusiwa na taa kuvuka upande wa pili. Ni kipindi cha mvua, mmoja amebeba begi na wengi wamevaa makoti mazito kuwasaidia. Kuna bango linaloonyesha njia ya watembea kwa miguu, huku taa za barabarani zikiwa na rangi nyekundu zikimaanisha wao wasimame.

Mteja anapokea bidhaa aliyoagiza toka mtandaoni kupitia kampuni ya kango, anakabidhiwa boksi pamoja na mfuko mweusi wenye maandishi yaliyotaja jina la kampuni pamoja na namba za simu, aliyekabidhi mzigo huo amevaa kofia ngumu kichwani, na nyuma yake kuna pikipiki yake aliyokujanayo. Eneo alilopo ni jirani kabisa na nyumbani kwa mteja.

Ujenzi wa miundombinu ,trekta lenye rangi ya njano linaonekana, mafundi wanaendelea kufanya kazi, mmoja anaendelea kusawazisha, kwambali inaonekana maghorofa pamoja na majengo ya nyumba za watu, nguzo za umeme zenye nyaya nyingi, zikisambaza umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Watu wapo barabarani wakitembea kuelekea katika shughuli zao za kila siku. Magari tofauti yameegeshwa na mengine yanaendelea na safari zake. Kuna taa za barabarani, vibao vya majina ya mitaa na maghorofa kadhaa. Licha ya kuwa ni barabarani, kuna miti mizuri iliyositawi na kusaidia kuleta kivuli pamoja na oksijeni.

Huduma ya usafirishaji. Barabara inatengenezwa, wafanyakazi wanaendelea na shughuli, trekta mbili pamoja na greda zinaonekana zote zikiwa zinasawazisha nakuweka vizuri huduma hiyo, pembezoni mwa barabara kuna miti myembamba ambayo haijastawi vizuri na nyumba moja ndogo inaonekana.

Huduma ya usafirishaji, barabara inaandaliwa. Zege limewekwa na vyuma vimetandazwa tayari kwa ajili ya kuendelea na huduma hiyo. Kwa mbali magari yanapita pembeni kwani upande mwingine ujenzi unaendelea.

Huduma ya usafirishaji. Barabara nzuri ya lami imetengenezwa. Kwenye barabara hiyo hakuna gari lolote linalopita. Pembezoni kuna milima na miti iliyostawi vizuri. Barabara hii husaidia kuwasafirisha watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Ni hafla ya ugawaji wa pikipiki, watu wanapewa pikipiki bure, mwandishi wa habari anaendelea na matangazo, ni kampuni ya farasi yenye rangi ya kijani, mwanaume amepewa pikipiki na kupanda pikipiki huku akiwa amevaa kofia ngumu yenye rangi ya kijani mwingine yuko pembeni anasubiri kupewa huku mwandishi wa habari akishika vipaza sauti vingi akiendelea na matangazo, nyuma yao kuna picha .

Mtu anayeendesha pikipiki anaonekana anapeleka huduma ya chakula, huduma hii inatoka kwenye kampuni ya ''UMIA FOOD''. Mtu huyu amevaa jaketi pamoja na kofia ngumu. Pikipiki yake ni aina ya ''Yamaha''. Nyuma kuna maua mazuri yaliyofyekwa na kupangiliwa vizuri.

Huduma ya usafirishaji kwa kutumia gari moshi, ipo kwenye reli iliyopita karibu na miti mizuri iliyostawi ikiwemo minazi; treni hiyo ina rangi tofauti nyeupe, nyekundu, njano na kadhalika. Gari moshi husaidia kusafirisha bidhaa pamoja na watu, kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Mzoa taka yupo jalalani anachambua uchafu, huku akiweka mifuko ya nailoni kwenye gunia. Taka zinamwagwa na gari lenye rangi ya bluu. Mzoa taka amevaa glavu nyekundu, kofia ngumu nyeupe, viatu vya mvua, pamoja na barakoa ili kumkinga na athari zitokanazo na kukaa kwenye uchafu.

Uchafu umetapakaa; kuna: makaratasi, chupa, maboksi, pamoja na unyevu unyevu. Ni pembezoni mwa ukuta wa nyumba ambao haujapakwa rangi, matofali yanaonekana. Uchafu wa aina hii huleta athari kwa afya ya binadamu.

Shughuli za usafi, mwanadada aliyevaa koti na suruai ya jinsi, ameshika mfagio akiendelea kufagia eneo ambalo watu wa kawaida wanapita. Mwanadada mwingine anapita akiongea na simu, kila mtu anaonekana kufanya shughuli zake.

Waokota takataka wengi wakiume na wakike, wapo jalalani wanashusha uchafu kutoa kwenye gari. Gari lenye rangi nyekundu na nyeupe lililobeba uchafu na kuuweka vizuri tayari kwa kuuchoma ili kutunza mazingira, wote wamevaa tisheti zenye rangi ya bluu na juu kuna wingu la bluu na ndege angani wanapita.

Huduma ya usafi; wanaume wengi wanaoshirikiana kwa pamoja wanaendelea kufanya usafi, huku mmoja akishika bomba kubwa la maji, wengine wakiwa na mifagio wanaendelea kusafisha sakafu hiyo. Wote wamevaa makoti, kofia, na baadhi yao wamevaa viatu.

Wanawake kwa wanaume wanashirikiana kufanya usafi chini ya jengo kwenye sakafu. Wengine wameshika mifagio na wengine wana matoroli wakikusanya uchafu uliokusanywa. Wengine wamevaa barakoa na wengine wamevaa makoti yanayofanana. Usafi wa mazingira husababisha usalama katika afya ya mwanadamu .

Gari la kubeba taka lipo mtaani. Hakuna yoyote anayeonekana. Lina rangi ya kijani, lipo karibu na nyumba limeegeshwa. Nyuma yake kuna miti mikubwa iliyositawi vizuri. Lina matairi mengi sana, kwa mbele ni jeupe. Gari hili hutumika kubeba uchafu, kuutoa kwenye maeneo anayoishi binadamu na kupeleka jalalani.

Waokota taka wapo jalalani wakitenganisha uchafu wa nailoni pamoja na plastiki. Gari linaendelea kubeba uchafu kwa ajili ya kuchoma na mengine kurudishwa kiwandani ili kutengeneza bidhaa mpya .Utunzaji wa mazingira umsaidie mwanadamu kuishi kwa amani na kuepuka athari zinazosababisha na uchafu.

Muokota takataka anapakia uchafu kwenye toroli lililobeba mifuko myeusi na myekundu yenye uchafu, pembeni yake kuna ndoo kubwa za kuwekea uchafu, na nyuma ya mtu huyo kuna gari la wa kubebea wagonjwa, ambalo lipo karibu na nyumba yenye sola na bati jekundu.

Gari la taka, wazoa taka wakiendelea kupakia uchafu kuutoa kwenye maeneo wanayo ishi binadamu na kupeleka jalalani, wanaweka upande wa nyuma, gari hilo ni kubwa sana lina rangi ya njano na lipo karibu na maeneo wanayoishi watu.

Wabeba taka kadhaa wakiwa wanabeba uchafu na kuweka kwenye gari la kubebea uchafu, gari hilo lenye rangi ya njano pamoja na nyeupe wengine watatu wapo juu, wawili wapo chini, wakisaidiana kupakia uchafu kuutoa kwenye mazingira wanayoishi binadamu kwa ajili ya kutunza usafi wa mazingira.

Mfereji uliochimbwa kwa jembe la mkono unaosaidia kusafirisha maji taka kuyatoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine, mbinu hii husaidia kutunza mazingira kwani binadamu kuishi na maji taka kuleta mbu pamoja na magonjwa mengine ambayo ni hatari kwa afya yao.

Mapipa ya uchafu. Ni mapipa matatu meusi marefu yenye matairi mawilimawili. Haya hutumika kutunza uchafu. Pembezoni kuna uchafu mwingi sana unaodondoshwa na majani kutoka kwenye miti. Mapipa haya husaidia utunzaji wa mazingira, na uchafu unaotapakaa kwenye maeneo wanapokaa watu.

Uchafu umesambaa kwenye jalala ambalo sio rasmi. Baada ya kuchomwa, yamebaki mabaki ya chupa, makaratasi, pamoja na mifuko ya nailoni. Uchafu huo upo karibu na nyumba, unaashiria kuwa ni karibu na makazi ya binadamu, hali ambayo inaweza kuwa hatarishi kwa afya yao.

Mifuko, ndoo za plastiki, pamoja na maboksi yamejaa uchafu, umekusanywa nje ya ukuta wa nyumba tayari kwaajili ya kupelekwa jalalani, kuutoa maeneo wanayoishi binadamu. Maboksi hayo na mifuko yana rangi tofauti, kuna bluu, kijani na nyeupe.

Uchafu umetupwa bila mpangilio kuna mifuko ya nyloni, chupa na karatasi. Ni karibu na nyumba, kwani uchafu huo upo kwenye uzio wa ukuta wa matofali, pia nyasi zimekauka na hazijafyekwa, inaashiria mazingira ambayo sio rafiki kwa mwanadamu kuishi.

Pipa la uchafu limejaa pomoni. Hii sio nzuri kwa binadamu. Chupa zipo nje, maboksi yapo nje pamoja na mifuko tofauti. Hii inaweza kuwa hatari kwa afya ya binadamu.

Pipa la kukusanya uchafu, pipa lina rangi nyeusi kwenye mfuniko wake kuna pande mbili, upande mmoja una rangi nyeusi mwingine una rangi ya maziwa. Hili hutumika kutunza uchafu hasa kwenye maeneo yenye msongamano wa watu wengi.

Wanaume kadhaa wanashirikiana kufanya usafi wa mazingira. Mmoja ameshika chepe na kuvaa glavu, mwingine amevaa barakoa na kugeuza kofia nyuma ameshika gunia, ambalo uchafu huo unawekwa, huku mwingine akishika mfagio. Wengine wamekaa. Ni karibu na maeneo ya watu. Ufanyaji wa usafi husaidia kutunza mazingira na kuondoa magonjwa shambulizi kwa afya ya binadamu.

Shughuli za kila siku zinaendelea mtaani. Gari la taka linabeba uchafu kuutoa kwenye maeneo wanayoishi watu, na kupeleka majalalani. Shughuli hii inasaidia kuondoa uchafu, na kuimarisha usafi wa mazingira.

Uchafu umerundikwa kwenye kontena la chuma lenye rangi ya njano, karibu na makazi ya watu. Ni uchafu mwingi sana uliopo kwenye mifuko meusi pamoja na rangi nyingine. Kuna makaratasi, michupa na kadhalika. Usafishaji wa mazingira huimarisha afya za watumiaji.

Kifaa cha plastiki cha kuwekea uchafu chenye matundumatundu. Kuna bakuli, karatasi, mifuko ya plastiki pamoja na chupa ya soda ya Fanta. Uchafu huu umekusanywa sehemu moja tayari kwa ajili ya kwenda kutupwa jalalani ili kuimarisha usafi wa mazingira.

Watu wengi wanashirikiana kufanya usafi, wote wameshika mifagio, mwingine ameshika maji; wanasafisha sakafu. Ni wanawake kwa wanaume, wamevaa glavu pamoja na barakoa. Nyuma yao kuna gari na wengine wamesimama.

Huduma ya upatikanaji wa maji. Ni nyumba kubwa nzuri zilizoezekwa mabati yenye rangi tofauti, juu ya nyumba hizo kuna matenki ya maji yanayosaidia upatikanaji wa huduma hiyo katika maeneo tofauti. Kuna wingu la bluu, na nyaya za umeme zinapita.

Wataalamu wa huduma ya maji, wakiangalia mtambo unaosukuma maji, kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Huu ni mradi mpya, wanatathmini namna ya kuufunga vizuri, ili kurahisisha huduma ya maji; ujenzi bado unaendelea.

Bomba kubwa lenye rangi ya bluu bahari ambalo limetengenezwa kwenye kalvati iliyopo karibu na mfereji. Juu yake lina michanga pamoja na mawe, halijafunikwa na udongo, lipo karibu na uzio uliotengenezwa kwa simenti pamoja na wavu wa vyuma. Nyuma yake kunaonekana uwanja mdogo wa kuchezea.

Huduma ya maji, trekta lenye rangi nyeusi pamoja na njano linaendelea na kutengeneza miundombinu vizuri, linabeba vyuma pamoja na zege ili kurahisisha huduma hiyo ya maji, nyuma kuna nyumba nzuri, pembezoni kuna miti mirefu na mifupi.